Mfumo cha kilimo cha hydroponic ndani ya chafu au eneo lililofungwa. Mfumo huu unatumia mapomba meupe ya PVC yaliopangwa kwa usawa ambapo mimea midogo inaonekana kuwa mboga za majani kama vile Salad imepandwa. Majani ya mimea ni ya kijani kibichi.

Mfumo wa bustani ya hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea mingi ya saladi yenye majani mabichi na yenye afya inaonekana ikikua ndani ya mapipa makubwa ya bluu yaliyokatwa au vyombo vingine. Inaonekana mimea imepandwa kwenye mashimo yaliyotegenezwa.

Mfumo wa bustani wa hydroponic iliojengwa kwa kutumia mapomba. Mfumo huu inatabaka tatu au nne za mapomba yaliopangwa kwa wima. Mapomba haya yanaonekana kuwa meupe na baadhi yanaviunganishi kijivu au nyeusi jina ya ufumo kuna tanki au chombo kikubwa.

Kilimo cha hydroponic ambapo mimea imakuua katika mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Mimea mingi inaonekana kama mboga za kijani kama vile mchicha sukuma wiki imepandwa kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics , kuna mimea miwili yenye majani mabichi yaliopandwa kwenye disk mbili nyeupe zinazoelea juu ya maji, ndani ya ndoo mbili, za rangi ya chungwa. Mizizi ya mimea hiyo inaonekana ikining'inia ndani ya maji.

Ndani ya chafu kubwa ambapo kilimo cha kisasa cha hydroponics kinafanyika, katika sehemu ya mbele kuna safu ndefu za mimea michanga ya salad , au mboga nyingine za majani, zikiwa zimepandwa kwenye vyombo vyeupe vilivyo na mashimo.

Mfumo wa hydroponics wanye viwango vitatu ukiwa na mimea midogo ilio pandwa, mfumo huu na mapambo meupe yenye matundu ambapo mimea imewekwa kwenye vikao vidogo vyeusi vilivyo jazwa na vitu vyeusi vinavyofanana changarawe.

Mfumo mdogo wa kilimo cha Hydroponic ambao mara nyingi hutumika nyumbani. Mfumo huu unajumuisha chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi ya kijivu ambacho ni sanduku la kuhifadhi vitu. Kifuniko chake kina mashimo manane na mimea midogo kadhaa imepandwa ndani ya matundu hayo labda nyanya au mboga nyingine.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics labda katika bustani ndogo, au chafu. Mimea inaonekana kuwa ya salad ya aina mbalimbali imepandwa kwenye mabati ya bati yaliopindwa yakitumika kama mirefeji ya maji, mimea ya mbele ina rangi ya kijani na kahawia kidogo.

Mfumo wa kilimo cha hydrophonics , ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu unatumia mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa, ambapo mimea ya saladi yenye majani mabichi yaliyopinda imepandwa.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics , ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Mfumo huu unatumia mabomba meupe ya PVC , yaliyopangwa kwa safu ndefu. Kila bomba lina matundu ambapo mimea michanga inaonekana kama salad au mboga nyingine za majani.

Mumw wawili ndani ya chafu kubwa wakikagua mimea, chafu yenyewe ina muundo wa chuma na imefunikwa kwa plastiki nyeupe au neti, ikiruhusu mwanga kupita lakini ikilinda mimea, mbele kuna mwanaume ambaye amevaa shati la polo la kijani na jinzi, ikisimama katikati ya mimea na kuangalia chini.

Shamba kubwa la mpunga wakati wa mavuno. Kuna mashine kubwa ya kuvunia ya rangi ya manjano, ikiwa inafunga mpunga. Mashine hii inaonekana kuwa na nembo ya New Holland. Kuna watu wawili kwenye mashine, mmoja ameketi kwenye sehemu ya udhibiti akiendesha mashine.

Banda kubwa la kuku, labda shamba la kuku la kibiashara lililojaa kuku weupe wengi sana. Kuku hawa wametawanyika kote sakafuni wakionyesha idadi kubwa ya kuku waliofungwa pamoja. Kuna mifumo ya kulisha na kunywesha kuku inayoonekana kupita juu yao ikiwa na mirija na sehemu za maji au chakula zinazoning'inia.

Trekta ya kijani na manjano likilima shamba kubwa trekta hilo linafanya kazi kati kati ya shamba likitumia plough chenye rangi ya chungwa kilichounganishwa nyuma yake plaough hiyo inaonekana ikigeuzwa udongo na kuacha mistari iliyolimwa nyuma yake.

Ndani ya chafu kubwa au Green House inayotumika kwa kilimo cha kisasa chafu hii inapaa iliotengenezwa kwa plastiki nyeupe au wavu wa Translucent unaoruhusu mwanga kupita na ina muundo wa chuma unaounga mkono paa hilo.

Nyanya nyingi zilizoiva zenye rangi nyekundu angavu zimepita kwenye ukanda mrefu wa kuzisafisha. Baadhi ya nyanya chache hazijaivia kabisa. Ukando huu unaonekana kuwa na mashine au nafasi zinazo ruhusu uchafu na majani au nyanya ndogo za kundondoka chini.

Eneo kubwa la shamba ambalo limefanyiwa kazi ya kulima chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Kuna trekta kubwa la rangi ya kijani na nyeupe ikifanya kazi ya kulima ardhi nyekundu likiwa na kifaa cha kulimi.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu kubwa, akiangalia mazao anayo yachunga. Mwanaume huyo mwenye asili ya Kiafrika, amevaa shati la miraba na suruali ya kijivu. Amesimama karibu na mimea ya nyanya , ambayo baadhi yake inaonekana ikiwa na nyanya changa za kijani.

Shamba kubwa lililojazwa na mimea ya kabichi iliyopandwa kwa safu ndefu na zilipangika vizuri. Kila mmea wa kabichi unaonekana kuwa umekomaa na una kichwa kikubwa cha kijani kibichi na majani yaliyofungana vizuri.

Mchakato wa kuchambua na kupanga nyanya katika kiwanda cha usindikizaji au shamba kubwa kuna mikala ya kusafisha ya rangi nyekundu na kijani iliyopangwa ambapo nyanya zinapitia.

Chafu kubwa iliyojengwa kwa muundo wa chuma na plastiki au karatasi za wazi. Ndani yake kuna safu ndefu za mimea na nyanya zilizopandwa, ikionekana kuwa na afya na kijani kibichi. Mmea imepandwa kwa mistari iliyonyooka.

Kundi la ng'ombe wa maziwa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungwa au kuwekwa kwenye zizi la kisasa la ufugaji wa maziwa. Ng'ombe hao wamesimama kwa safu ndefu kila mmoja akiwa na nafasi yake maalum na mfumo wa kulishia mbele yake.

Shamba lenye udongo mwekundu, labda udongo wa kiasi unaopatikana sana katika sehemu nyingi. Kuna safu ndefu za mimea michanga inayoonekana kuwa kabichi au mboga nyingine, ikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri. Upande wa kulia kuna udongo umelimwa na kutayarishwa kwa ajili ya kupandwa.

Shama lililopandwa mimea pengine pilipili hoho au mboga nyingine zenye majani mengi ambapo mfumo wa umwagiliaji unatumika katika sehemu ya kati. Kuna bomba jeupe refu linaloonekana likipita katikati ya mistari ya mimea. Bomba hili linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa lililolimwa na kuotesha mimea midogo, likitumia mfumo wa umwagiliaji. Shamba limepangwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka ya mimea michanga, ambayo inaonekana kuwa na majani madogo ya kijani kibichi. Katikati ya mistari hiyo ya mimea, kuna mifereji midogo iliyojaa maji, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mifereji.

Bustani ndogo ya mboga au mimea iliyopangwa vizuri iliyotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kuna vitaru vitatu vikubwa vya mbao vilivyoinuliwa kutoka ardhini vitaru hivi vimejaa udongo wenye mtupa kuna mimea michanga midogo iliyopandwa kwa safu.

Mimea michanga ambayo inaoonekana kuwa mimea ya matango au mboga nyingine zenye majani makubwa, iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye virutubisho. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone.

Shamba lililo pandwa mimea midogo labda miche ya mboga kama kabeji au mchicha kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa huru na labda umelimwa vizuri. Miche imepandwa kwenye mistari iliyo nyooka.

Shamba lililopandwa mimea michanga na kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari mingi ya mirija nyembamba virusi imepangwa kwa usawa kwenye udongo wa kahawia na mimea midogo machache yenye majani machache ya kijani kibichi.

Shamba ambalo lililopandwa kwa mistari mirefu na limekuwa likinyunyiziwa maji ambalo linaonekana kuwa la mfumo wa umwagiliaji ambapo maji yanapita kwenye mifereji midogo iliyochimbwa. Katikati ya matuta ya udongo matuta haya yamepangwa vizuri na kwa safu.

Shamba ambalo lililolimw likiwa linamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa labda drip irrigation . Kuna mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari iliyowazi na ardhi inaonekana kuwa na unyevu mwingi au matope.